Mitambo ya uzalishaji wa umeme wa gesi, ikiwa imesimikwa katika eneo la wazi ikiwepo minara miwili mikubwa inayotoa moshi na mvuke.

Nyaya za ulinzi zinazotumia umeme zikiwa zimesimikwa juu ya ukuta na geti la nyumba, kama sehemu ya huduma za umeme.

Taa kubwa za umeme, zilizowekwa katika rushani ndefu iliyotokea katika eneo la bahari. Kwa ajili ya umulikaji wa eneo hilo kwa usalama.

Transifoma la umeme likiwa limewekwa katikati nguzo mbili ndefu, zilizobeba nyaya za umeme kwa ajili ya usambazaji wa huduma za umeme na majumbani na viwandani.

Transfma kubwa ya umeme, iliyounganishwa na nyaya ikiwa katikati ya nguzo mbili zilizotengenezwa kwa saruji zilizobeba nyaya za umeme kwa ajili ya usambazaji wa huduma ya umeme majumbani.

Mnara mkubwa wa chuma uliobeba nyaya za umeme unaotumika kusambaza umeme katika makazi ya watu na viwandani kwa ajili ya uzalishaji.

Bango la pembe tatu lenye utepe mwekundu katikati likiwa na kimvuli cha mtu aliyevalia buti za mpira, akichota mchanga ikiwa ni alama ya barabarani ikimaanisha watu wapo kazini katika shughuli ya ujenzi.

Taa kubwa za barabarani za njano zenye muliko vya nyekundu njano na kijani, vinavyotumika kwa ajili ya uendeshaji wa magari barabarani.

Mlemavu wa macho akiwa anavuka barabara ya lami, iliyo na alama za barabarani ya kivuko cha pundamilia pamoja na alama ya wavuka kwa miguu, kilichopo juu ya mlingoti pembezoni mwa barabara hiyo.

Bango kubwa la duara lenye fito nyekundu na alama ya barabarani ya herufi "P" iliyokatwa, ikimaanisha hakuna maegesho ya magari eneo hilo ikiwa imewekwa katika fito ndefu eneo la barabarani.

Dereva wa pikipiki aliyevalia kofia ngumu ya kijani, akiwa ameketi juu ya pikipiki katika hafla ya utangazaji wa kampuni ya farasi inayofanya shughuli ya usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya simu.

Gari dogo aina ya motokaa lenye rangi nyeupe, likiwa miongoni mwa magari mengi yaliyomo barabarani. Yakitumika katika usafirishaji wa bidhaa na watu.

Watu mbalimbali wakiwa wanavuka barabara ya lami katika jiji kubwa lenye maghorofa, huku pembezoni mwa barabara kukiwa kumepaki magari mbalimbali ambayo barabara na magari hayo hutumika katika usafirishaji wa watu na bidhaa.

Pipa kubwa leusi lenye mfuniko, likiwa na lailoni nyeusi kwa ajili ya urahisishaji wa uhifadhi wa utupaji taka.

Wakusanya taka mbalimbali wakiwa katika eneo la jalala linalotumika kuhifadhi na kuteketeza taka zitokanazo na matumizi mbalimbali, eneo hilo pia likiwa ni sehemu ya malisho kwa ndege wakubwa.

Wakusanya taka wakiwa wanapandisha mifuko ya taka ndani ya gari kubwa la taka la manispaa kwa ajili ya shughuli ya uthibiti na uteketezaji wa taka.

Pipa kubwa jeusi lenye mfuniko linalotumika kuhifadhi taka za majumbani kwa ajili ya udhibiti wa taka na utunzaji wa mazingira.

Raia waliovaa mavazi ya usafi kama kama vike buti za mpira, wakitumia fagio kusafisha barabara kama sehemu ya udhibiti wa taka na utunzaji wa mazingira.

Gari kubwa la bluu la manispaa, linalo kusanya takataka katika makazi ya watu, likikusanya takataka hizo kwa ajili ya udhibiti na utunzaji wa mazingira.

Raia mbalimbali wakifanya shughuli ya usafi kwa kutumia vifaa, kama vile beleshi na fagio na kisha kuuzoa uchafu huo na kuuweka katika magunia, kwa ajili ya kidhibiti taka na kutunza mazingira.

Maji ya taka yakiwa yanapita chini katika nguzo kubwa ya simenti zilizo chini ya ardhi na zilizoshikilia mabomba ya maji taka, kwa ajili ya usafirishaji na udhibiti wa maji taka.

Raia mbalimbali wakiwa katika shughuli ya usafi wakitumia vifaa vya usafi kama vile mafagio ya chelewa na mafagio ya nyuzi pamoja na toroli katika shughuli yote ya usafi.

Eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu lenye majengo ya ghorofa linalotumika kama hifadhi ya takataka kwa ajili ya utunzaji wa mazingira.

Vikopo vidogo vya plastiki vya rangi nyeupe vinavyotumika kwa ajili ya uhifadhi wa juisi na vimiminika vingine, vikiwa katika pipa la takataka kwa ajili ya udhibiti na utunzaji wa takataka.

Wakusanya taka wa manispaa waliovalia sare za kijani wakiwa juu ya gari la taka wakikusanya taka katika makazi ya watu, kwa ajili ya udhibiti na utunzaji wa mazingira.

Choo cha kisasa chenye sakafu na ukuta wa vigae, pamoja na sinki jeupe na tenki la maji kwa ajili ya utupaji taka mwili za binadamu.

Mtaro wa maji taka ,uliochimbwa katika makazi ya watu ,ukipitisha maji taka ya majumbani ili kuhifadhi mazingira, na kulinda afya za wananchi.

Eneo la wazi la jalala linalotumika kutupa taka na kuhifadhi takataka za aina mbalimbali kwa jili ya kudhibiti na usafi wa mazingira.

Mashine kubwa ya uchakataji wa takataka likiwa linachakata takakata za makopo na makaratasi kama sehemu ya udhibiti wa taka na utunzaji wa mazingira.

Watu mbalimbali wakiwa ndani ya jalala, lililopo katika eneo kubwa na wazi, wakichagua takataka zinazoweza kutumika tena na kisha kuzirudisha kwa ajili ya matumizi mengine.

Bomba kubwa la chuma la usambazaji maji likiwa limeunganishwa katika kiungio cha mfumo wa maji, tayari kwa ajili ya usambazaji wa huduma ya maji kwa wananchi.